Hapa ni kidato cha kwanza R, ambapo wanafunzi wanaingia na kupata elimu kutoka kwa walimu wao, ili kuwapa elimu ambayo inayofaa katika maisha yao ya usoni. Masomo ni kitu ya maana sana katika maisha yetu ya sasa na miaka yajayo kwani inaweza kuwapa wanafunzi hekima na umaarufu sana katika nafasi nyingi.

Hawa ni wachezaji ambao wako kwenye uwanja ambao wanaonekana kuwa na upungufu katika mwili au maarufu yaani walemavu. Wako katika uwanja ambao wanacheza mpira wa soka. Hii inawasaidia sana katika mwili wao na katika maisha yao na kuwapa furaha sana katika maisha yao na kuonekana kuwa na usaidizi sana kwa jamii na kutotengwa na jamii katika nchi yetu ya Kenya.